Msichana mdogo mwenye pick tels za nywele ameketi kwenye kiti chekundu huku akijifunza kupitia kompyuta yake ndogo iliyo mezani. Mwalimu wake anaonekana kwenye skrini akimfundisha kutumia ubao mweupe.

Picha ya mchoro inaonyesha dhana ya elimu ya mtandaoini au masomo ya mbali, inajumuisha kompyuta ya kibao, simu mahiri, kitabu , kofia ya kuhitimu na cheti vikiwakilisha kujifunza kwa njia ya kidijitali na mafunikio ya kielimu.

Mkono wa mtu, unaonekana ukielekeza kidole kwenye skrini ya kompyuta ndogo ya fedha. Mtu huyo amevaa saa nyeusi mkononi na pete kwenye kidole chake. Kompyuta ndogo imewekwa kwenye meza na keyboard yake inaonekana wazi. Kuna maandishi zoom in on this page yaliyo juu ya kidole kinachoashiriwa.

Mchoro unaonyesha dhana ya elimu ya mtandoni. Kompyuta kubwa kibao inaonyesha picha ya masomo ya sayansi huku kofia ya kuhitimu ikiwa juu yake. Watu wawili wamekaa chini wakijifunza kwa kutumia kompyuta ndogo na vitabu vimepangwa karibu nao. Majani makubwa yenye rangi ya zambarau na waridi yanaonekana nyuma.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizofungwa na utepe wa pinki ameketi mbele ya kompyuta mezani. Anaonekana akipunga mkono na kutabasamu labda akifanya simu ya video au darasa la mtandaoni .Meza yake ya mbao ina kibodi, daftari na vitu vingine vya kujifunzia ikionyesha mazingira ya kujifunza nyumbani.

Watoto kadhaa wamevalia sare za buluu, wamekaa kwenye meza ndefu iliyofunikwa na kitamba chenye michoro ya maua. Kila mtoto ana kompyuta dogo mbele yake na anaonekana akichapa. Nyuma yao, rafu na masanduku yanaonekana ikionyesha kuwa wako ndani ya darasa au kituo cha kujifunza.

Mwanamke aliyevaa shati la cheki nyeupe na miwani ya bluu, amesimama mbele ya skrini kubwa ambapo kuna mwangaza wa bluu unaoonekana kama data au nyota zinazotawanyika. Anaonekana akielekeza kwa kitu fulani kwa kalamu au kifaa cha kuashiria na mwanga wa bluu unaonekana kuakisi kwenye miwani yake. Inaonekana kama anatoa mada au anaashiria katika mawasiliano ya teknolojia au data .

Mtu anaendesha kompyuta ndogo gizani huku picha za kidijitali za elimu na biashara zikionekana zikining’inia juu ya kibodi. Hii inaashiria dgana ya kujifunzia mtandaoni au usimamizi wa biashara kwa kutumia teknolojia.

Mchoro unaonyesha dhana ya elimu ya kisasa na teknolojia. Kompyuta ya mkononi iko katikati ikizungukwa na vitu kama dharubini, vitabu, simu, calculator na kofia ya kuhitimu vikiwakilisha kujifunza kwa njia mbalimbali.

Mtoto mdogo anajifunza kutumia kompyuta akiwa ameketi mbele ya skrini mbili zinazoonyesha programu mbalimbali ,anaonekana kuwa makini na anatumia kipanya akionyesha shauku yake katika kujifunza teknolojia.

Mtoto mdogo ana tabasamu la kupendeza, macho makubwa na nywele zake zimefungwa vizuri kwa vifungo vya rangi ya buluu. Amevalia koti jeusi la ngozi na anaonekana kushikilia kifaa chenye skrini inayong'aa labda kompyuta kibao au mchezo. Upande wa kushoto wa picha una rangi ya buluu iliyokolea.

Wasichana wawili wachanga wametabasamu na kutazama kamera wakiwa wameketi mbele ya kompyuta mpakato kwenye dawati. Wote wawili wanaonekana kuwa na furaha na wanajihusisha na kitu kwenye kompyuta. Nyuma yao, kuna wanafunzi wengine wasioonekana wazi, wakionyesha mazingira ya darasani au kituo cha kujifunza ambapo teknolojia inatumika.

Msichana aliyevalia shati la kijivu ameshikilia kalamu kwenye mkono wake wa kulia akitaka kuandika kwenye kitabu. Ameangalia kompyuta ya mkononi iliyo na video ya mkutano wa mtandaoni. Kuna vyombo vilivyoshikilia maua na chombo kilichoshikilia kalamu.

Mchoro unaonyesha dhana ya kujifunza ya kimataifa au ushirikiano wa kielimu. Katikati ya picha, kuna dunia, ikionyesha mwelekeo wa kimataifa. Watu wanne, wawili wanaume na wanawake wawili, wamekaa kuzunguka dunia, wakitazamana na kila mmoja akiwakilishwa na sehemu ya duara yenye rangi tofauti. Kuna mirundo miwili ya vitabu, kila mrunduko ukiwa na vitabu vitatu.

Mwanaume aliye na nywele ya rangi ya kahawia na shati ya samawati ameketi na akashikilia kidevu. Amewekelea kompyuta yake ya mkononi kwenye meza na kahawa kwenye kikombe cheupe. Anaangalia video ya mafunzo kwenye kompyuta yake ya mkononi.

Kuna binadamu amekaa kwenye dawati mbele ya kompyuta mpakato inayoonyesha mwanamke mwengine akifundisha. Mwanamke aliye mbele anashikilia daftari na anaandika kwenye daftari lingine akionyesha mazingira ya kujifunza matandaoni au kazi ya kielimu.

Mwanafunzi aliye na nywele nyeusi na shati nyeupe ameketi akishikilia kalamu kwenye mkono wake wa kulia. Anatazama skrini ya kompyuta iliyo na mafunzo. Kwenye desk yake ya mbao kuna kibodi nyeusi na chombo cha kushikilia kalamu.

Kuna mkono wa mtu ukiashiria kwenye skrini au nafasi isiyoonekana huku neno E learning likionekana wazi katikati karibu na neno hilo kuna ikoni mbali mbali zinazowakilisha dhana zinazohusiana na kujifunza mtandaoni kama vile bulb ya mwanga ,kioo cha kukuza, watu ,saa na mawingu

Kuna mchoro unaoonyesha dhana ya elimu au mafunzo ya mtandaoni ya saa katika nyanja za uandishi au usanifu. Kompyuta ya mkononi ipo katikati ikionyesha video ya mwalimu akifundisha na mchoro ya kiufundi. Wanafunzi wawili, mwanaume na mwanamke, wamesimama pande zote za kompyuta wakiashiria kujifunza. Kuna pia alama za gear , balbu ya mwanga na ruler , zote zikisisitiza ubunifu, ujuzi na masomo.

Mchoro wa kidijitali unaeleza dhana ya kujifunza mtandaoni. Kuna kompyuta mpakato iliyo wazi na vikitabu vikiruka kwenye skrini yake ikionyesha upatikanaji wa maarifa kupitia mtandaoni. Pembeni kuna kitabu kingine, kalamu na chati ya duara zote zikisisitiza elimu na maendeleo. Kwa ujumla mchoro huu unawakilisha urahisi wa upatikanaji wa masomo kupitia teknolojia ya kisasa.

Vitabu vitano vilivyopangwa kutoka rangi wa kijani kibichi, nyekundu, kijani, machungwa na njano vimewekwa kando ya kompyuta ya mkono iliyobeba kofia ya kuhitimu katika kilele chake cha kulia.

Mwanaume mwenye asili ya Kiafrika mwenye upara amevaa suti nyeusi na tai ya buluu. Anaonekana kuwa makini sana na anaandika kitu kwenye karatasi kwa kutumia kalamu ya buluu. Mikono yake iko juu ya dawati la mbao. Kuna kifaa kinachofanana na skirini ya kompyuta au tableti karibu nayo upande wa kulia na karatasi ya manjano imebandikwa juu yake.

Kuna mwanamke mweusi mwenye nywele ya rangi ya kahawia akisoma hati huku akiwa amekaa kwenye dawati mbele ya kompyuta mpakato na vitabu. Nyuma yake kuna dirisha kubwa na ubao mweupe wenye chati au madokezo kuashiria kuwa yuko katika mazingira ya ofisi au chumba cha kazi.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu nyeusi amevaa fulana yenye rangi ya kahawia iliyorembeshwa na alama za bluu na kuketi mbele ya kompyuta mpakato. Ameweka headfoni za rangi ya waridi kichwani mwake akionyesha anaweza kuwa katika kikao wa mtandaoni.

Kuna msichana mdogo mwenye nywele za kahawia akiwa amevaa headphone na kutazana kompyuta kibao kwa mshangao na furaha huku kidole chake kikiwa kimeinuka labda akipata wazo akishangazwa na anachokiona. Nyuma yake kuna watu wazima wawili wasioonekana vizuri wakionyesha kuwa yuko nyumbani au katika mazingira ya kifamilia.

Mwanamke mwenye nywele nyeusi zilizofugwa juu akiwa amevaa mavazi ya rangi ya dhahabu na koti ya zambarau ameketi mbele ya komputa mpakato anaonekana akifanya kazi huku komputa ikiwa imeuganishwa na skrini kubwa iliyo nyuma yake .Skrini kubwa inaonyesha mada ya uwasilishaji au programu ya komputa yenye grafu na picha za majengo.

Mwanafunzi aliyevalia saa nyeusi kwenye mkono wake wa kulia, ameshikilia kalamu nyeusi huku akionekana akitaka kuandika kwenye kitabu. Kuna skrini ya kompyuta inayo onyesha video ya mwalimu anayefunza, kwenye dawati kuna kibodi na nyuma skrini kuna vyombo vya kushikilia maua.

Kompyuta mpakato inaonyesha kozi ya mtandaoni au mafunzo ya kielektroniki. Kwenye skrini, kuna mwalimu mwanaume mwenye miwani na ndevu akionekana akifundisha au akitoa mada. Upande wa kushoto wa skrini kuna orodha ya masomo ya kozi hio na maandishi mengi. Hali hii inaonyesha mfumo wa kisasa wa kujifunza kwa njia ya mtandaoni ambao unazidi kutumika sana hata nchini Kenya.

Anatumia kompyuta ndogo kwa ajili ya masomo ya mtandaoni au mkutano wa video. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu akifundisha somo la hisabati akiandika fomyula kwenye ubao mweusi. Mtu anayetazama anaonekana amevaa vipokea sauti masikioni na anashika kalamu akionyesha kuwa anafuatilia kwa makini na labda anachukua dondoo. Karibu na kompyuta kuna kikombe na kalamu nyingine ikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya kazi.

Kuna mtoto mdogo mwenye tabasamu akikaa mbele ya kompyuta mpakato na daftari la mazoezi huku mtu mzima anayeonekana kama mzazi au mlezi akiwa amekaa nyuma yake na kutabasamu. Hali hii inaashiria somo la nyumbani au shughuli ya kujifunza inayofanyika kwa msaada wa mtu mzima labda nchini Kenya.

Kuna kijana mmoja amekaa kwenye meza ndefu akitumia kompyuta mpakato huku akiwa na viti virefu vya mbao na chuma vyeupe kumzunguka. Nyuma yake kuna rafu kubwa ya mbao yenye sehemu mbalimbali zilizojazwa na vitu kama vile pakiti za kahawa au vitabu. Baadhi ya sehemu zikiwa na rangi ya njano. Eneo hili linaonekana kama duka la kahawa au nafasi ya kufanyia kazi.

Jumba la mkutano linaonyesha kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa vijana. Baadhi yao wamekaa kwenye viti na meza wakionyesha kuwa wanashiriki katika mkutano huo kwa umakini. Hii inaweza kuwa ni semina au darasa.

Chumba kikubwa kinaonekana kikiwa na vitanda vingi vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma. Kila kitanda kina godoro lilofunikwa kwa kitambaa cha kupigapiga na baadhi ya nguo zimeanikwa kwenye vitanda. Dirisha lenye miale ya jua inaonekana kwa nyuma na ukuta una rangi ya kijani iliyofifia. Inaonekana kuwa mabweni au makazi ya pamoja, labda katika shule, chuo au jela.

Kikundi cha vijana kinacheza mpira wa miguu kwenye uwanja wenye nyasi nyingi. Baadhi yao wamevalia jezi zenye rangi tofauti, wakifurahia mchezo chini ya anga la buluu uku majengo kadhaa yakionekana kwa mbali.

Wodi ya hospitali ina vitanda vitatu vilivyofunikwa na shuka za waridi. Vitanda hivyo vimetenganishwa na mapazia ya blue kwa ajili ya faraga ya wagonjwa na dirisha linaonekana kwa upande moja likiruhusu mwanga kuingia.

Maktaba inaonyesha wanafuzi kadhaa wakisoma kwenye meza uku rafu za vitabu zikiwa zimepangwa nyuma yao. Wengine wamevalia barakoa, wakizingatia masomo yao katika mazingira tulivu.

Watu kadhaa wanatafuta vitabu katika maktaba ya yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu, baadhi yao wamefunika nyuso zao huku wengine wakiwa wazi wakionyesha shughuli za kawaida za kujifunza au utafiti shuleni.

Wachezaji wawili wa hockey wanashindana kwenye uwanja wa udongo .Mmoja amevalia vifaa kamili vya goali keeper ,vya rangi ya chungwa na analinda goali, huku mchezaji mwingine akiwa amepiga magoti na anajaribu kupiga mpira kwa fimbo yake .Watazamaji wanaonekana wakiangalia mchezo kwa nyuma.

Jengo lenye ghorofa lina barabara ya kupitia yenye uzio wa buluu. Barabara hio inaelekea kwenye milango kadhaa na madirisha na majengo mengine na miti yanaonekana kwa mbali.

Chumba cha mabweni kinaonekana kikiwa na vitanda viwili vya orofa, kimoja kila upande. Kila kitanda kina godoro jeupe na shuka safi. Katikati ya chumba kuna meza ndefu ya mbao na viti viwili vyeusi. Dirisha kubwa lina pazia za rangi ya buluu na nyeupe zilizopambwa na kuta za chumba zimepakwa rangi ya njano.

Kundi la wanaume wako katika kituo cha mazoezi. Mwanaume aliye mbele amevalia fulana ya bluu na kaptura nyeusi akifanya mazoezi ya kunyanyua uzito kwa kushika chuma chenye diski za uzito. Nyuma yake kuna wanaume wengine wakifuatilia au wakisubiri zamu yao na vifaa vingine vya mazoezi vinavyoonekana kwa mbali.

Wachezaji wa soka wako katikati ya mchezo mkali kwenye uwanja wenye udongo mwekundu. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi nyekundu na kaptula ya kijani, ameruka juu akijaribu kuupiga mpira kwa kichawa. Huku wachezaji wengine kutoka timu zote mbili wakiwa pamoja naye. Lango la mpira linaonekana kwa nyuma na kuna watazamaji wachache wakiangalia mchezo.

Maabara safi ya kisasa inaonekana. Kuna meza nyingi meupe zenye sinki na kabati za blue zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wa kutosha na yanaonyesha mandhari ya nje. Sakafu ya maabara ni kijivu isiyo na doa na makabati ya blue yamewekwa kwenye kuta pia.

Jengo kubwa la rangi nyeupe lenye nguzo na madirisha mengi linaonekana likiwa limezungukwa na bustani nzuri. Barabara iliyo na unyevu nyevu inapita mbele ,ikionyesha mazingira safi na yaliyotunzwa vizuri. Pengine na taasisi ya elimu au makazi .

Maabara ya kisasa masafi, ina meza ndefu za kazi zenye sinki na mabomba ya maji. Juu ya meza hizo kuna vifaa mbalimbali vya maabara kama vile beakers mirija ya kujaribia na stendi za kuchunguzia. Pia kuna kabati za kioo zilizowekwa ukutani kwa ajili ya kuhifadhi vifaa.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili. Upande wa kushoto kuna kitanda kimoja cha kawaida chenye fremu ya chuma na godoro yenye ruwazo. Upande wa kulia kuna kitanda cha ghorofa chenye fremu ya chuma na magodoro mawili pia yenye ruwazo. Chumba hicho kina dirisha moja lenye pazia la giza likiruhusu mwanga wa asili kuingia.

Kuna basi la shule la rangi ya manjano likiwa na nembo ya shule na maandishi yanayosoma st mary's school kwa upande wake. Basi hili linaonekana limeegeshwa kando ya barabara . Hali ya hewa inaonekana kuwa mzuri.

Chumba kidogo cha kulala kina kuta za rangi ya manjano iliyokolea. Kitanda kimoja kimefunikwa na shuka la kijani kibichi na juu yake kuna taulo la bluu. Juu ya kitanda kuna chandarua cheupe kilichoning'inia. Kabati la mbao lenye kioo linaonekana upande wa kulia wa chumba na juu ya ukuta kuna msalaba uliotundikwa. Chumba kinaonekana kuwa safi na rahisi kikiwa na samani chache za muhimu.

Ukumbi mkubwa wa kisasa, umepambwa tayari kwa ajili ya tukio, mkutano au sherehe. Safu ndefu za viti vilivyofunikwa zimepangwa kwa taratibu, zikielekea jukwaa lenye skrini kubwa ya kuonyesha picha au video. Mapambo ya rangi nyekundu na nyeusi yanaonekana pembeni pamoja na maua ya kuongeza uzuri wa mandhari. Taa za dari zimewashwa, zikiangazia nafasi kubwa na kuipa mwonekano wa kuvutia.

Kuna basi jipya la shule la rangi ya manjano likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi. Basi hilo lina maandishi yanayosomo school bus mbele na limepambwa kidogo kwa maua madogo. Lina nambari ya usajili isiyoonekana na nyuma ya basi kuna majengo machache yanayoonekana kwa mbali.

Kuna kundi la wanaume labda wanafunzi au wanariadha, wakishiriki katika zoezi la michezo au mazoezi ya kufikirinje. Watu kadhaa wamesimama kwa safu wakishikilia mpira juu ya vichwa vyao na kupitishiana ,jambo linalo ashiria mchezo wa timu. Nyuma kuna jengo kubwa lenye nembo au ishara kwenye ukuta na miti mingi ya kijani kibichi.

Kuna chumba chenye vitanda viwili vilivyopangwa juu na chini vikitandikwa shuka vyenye michoro. Kando ya kitanda kuna dawati ndefu iliyoshikiliwa ukutani na kiti kimoja cha buluu kinachowekwa mbele yake. Dirisha lina pazia ya rangi ya buluu na nyeupe.

Kuna maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu zikiwa zimepangwa katika safu ndefu. Kuna madawati na viti vichache vinavyoonekana na watu wachache wakiwa wamekaa wakisoma au wakifanya kazi. Dirisha kadhaa huruhusu mwanga wa asili kuingia na baadhi ya samani zinaonekana kuwa za zamani

Maabara ya shuleni iliyo na dirisha tatu zenye pazia ya kijani, mlango mmoja wenye rangi ya kijani na ubao mweupe, Una sinki za maabara zilizo na tapu nyeupe. Zina meza ambazo ni nyeusi juu na nyeupe kando.

Chumba chenye kuta nyeupe na picha zilizogundiliwa kwenye kuta linagodoro lililofunikwa na shiti nyeupe lenye mistari nyeusi. Kuna televisheni nyeusi iliyowekelewa kwenye stendi pamoja na vipodozi.

Kuna darasa lenye wanafunzi kadhaa wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule wakitumia kompyuta. Kompyuta hizo zimepangwa kwenye meza ndefu na kila mwanafunzi ana kompyuta yake binafsi. Inaonekana kama ni somo la kompyuta au kituo cha mafunzo ya kompyuta shuleni. Kuna ubao mweupe ukutani nyuma ya wanafunzi.

Kuna darasa la shule ambapo mwalimu mwanaume amesimama karibu na wanafunzi wake akiwaelekeza au kuongea nao wakati wamekaa kwenye dawati yao ya mbao ya rangi ya njano. Wanafunzi wote wamevaa sare za shule na wamejishughulisha na shughuli za darasani, huku madarasa mengi yakionekana nyuma.

Kumbi la mihadhara limejaa washirika walioketi kwenye madawati. Kumbi lina muundo wa ngazi, ambapo viti vimepangwa kuelekea mbele, kuwezesha kila mtu kuona vizuri jukwaa au eneo la mahadhiri. Baadhi ya watu wanaonekana wakiangalia karatasi. Dari ya kumbi inaonekana kuwa ya mbao na kuna madirisha marefu upande wa kulia, yakiruhusu mwanga kuingia.

Kuna kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu wakitumia kompyuta zao za mikononi. Inaonekana kama ni tukio la teknolojia kutokana na bango lililoonekana nyuma. Watu hawa wapo katika chumba kilichopambwa na mapazia yenye mistari na kuna skrini ya projektor inayoonyesha maudhui fulani.

Ukumbi wa matukio umeandaliwa kwa ajili ya watazamaji, katikati ya ukumbi kuna safu mbili ndefu za viti vingi vyeusi vilivyopangwa kwa umakini vikiwa vimetazamana na jukwaa au eneo kuu la uwasilishaji mbele . Ukuta wa mbele wa ukumbi unaonekana kuwa na rangi nyekundu na nyeupe , huku mlango au madirisha yakiwa yamefungwa.

Kuna chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa vyote vikiwa na fremu za chuma za rangi bluu. Kwenye kila kitanda cha chini kuna mtu amelala akionyesha kuwa chumba hicho ndio kinatumika kama bweni au makaazi ya watu wengi. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri kukiwa na pazia kwenye dirisha na kiyoyozi dirishani kuashiria mazingira ya shule.

Kuna uwanja wa michezo wa wazi, unaofanana na uwanja wa mpira wa kikapu au netiboli ,wenye rangi ya udongo ambapo kuna wanafunzi au watoto wanakimbia na kucheza. Uwanja huo umezungukwa na miti mikubwa yenye majani mabichi na nyuma kuna jengo la gorofa nyingi, labda shule au chuo na basi la shule linalonekana.

Kuna bwawa la kuogelea lenye watu watatu. Mtu mmoja anaogelea akutumia kifaa cha kusaidia kuelea ,huku wengine wawili wakiwa wamesimama ndani ya maji. mmoja wao anaonekana kumwangalia anayeogelea. Nyuma kuna viti na meza kando ya bwawa.

Kuna wanaume wawili wanafanya kazi kwenye vifaa vya kielektroniki mezani. Mmoja aliye mbele amevaa shati la jeans na anaonekana kujishighulisha na waya na vifaa vidogo, anatumia labda kifaa cha kupima. Nyuma yake, mtu mwingine anaonekana akifanya kazi kwenye kifaa kikubwa kinachoonekana kama kompyuta. Wote wanatumia taa zenye mikono inayonyumbulika kusaidia kuona vizuri.

Mwanaume huyu anaonekana mwenye tabasamu usoni akiwa ameketi mbele ya kompyuta na kutumia kibodi. Amevalia shati la buluu lenye mikono mirefu na anamwangalia mtu anayemkabidhi. Kwa nyuma, kuna watu wengine na mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi au chumba cha kompyuta.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kahawia anacheza na vinyago vidogo vya rangi mbali mbali vilivyogawanyika mezani. Amevaa sweta yenye mistari ya rangi ya kijivu, zambarau na kijani. Anaonekana kujishughulisha na mchezo wake, akitumia mikono yake miwili. Mandhari hafifu nyuma yake inaashiria kuwa yuko ndani ya darasa au chumba cha kuchezea.

Mwanaume ameketi kwenye benchi la mbao akiwa amevaa miwami meusi, fulana nyeupe na ve ya kijivu. Anashikilia simu mkononi karibu na mdomo wake akionekana akizungumza au kurekodi sauti huku akiwa amevaa vipokeo sauti maskioni. Mkononi mwake mwingine, anashikilia vijiti viwili vinavyofanana na mishale kimoja kikiwa chekundu na kingine cheupe ambavyo kwa kawaida, hutumiwa na watu wasioona.

Mwanamke ana mtoto ambaye anaonekana akiwa kwenye kiti cha magurudumu wanapaka rangi pamoja. Wote wana tabasamu usoni wakionyesha furaha katika shughuli hiyo ya sanaa. Rangi na brashi zinaonekana mezani zikiashiria ubunifu.

Mwalimu ameketi kwenye kiti cha magurudumu akifundisha somo la sayansi darasani akitumia mfumo wa molekuli kuonyesha. Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye dawati mmoja wao akionyesha mkono wake kuashiria kuwa ana swali. Ubao mweupe na rafu za vitabu zinaonekana nyuma.

Wasichana wawili wako kwenye maktaba iliyojaa vitabu. Mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha kisasa, akishikilia kitabu. Huku mwingine akisimama karibu naye akionyesha kitu kwenye kompyuta ndogo au kibao. Wote wawili wanaonekana wakizungumza na kushirikiana. Na kuna rafu nyingi za vitabu, zikiyapungia pande zote.

Wasichana wawili wameketi karibu na meza wakishirikiana katika mchezo wa bodi. Mmoja amevaa fulana ya njano na mwingine amevaa barakoa ya pink wote wakionyesha umakini katika mchezo ambao wanaucheza.

Mwalimu anatabasamu anapomfundisha msichana mdogo kuhesabu kwa kutumia vidole vyake. Namba zimeandikwa kwa nyuma na zinaonyesha mazingira za kujifunza shuleni.

Watu watatu wamo ndani ya ofisi au darasa. Wanatumia kompyuta ndogo. Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti chekundu, akichapa kwenye kompyuta ndogo. Huku mwanaume mwingine akiegemea begani kwake na kumwagilia. Mwanamke ameketi mbele ya kompyuta ndogo yake, upande wake wa kushoto, anatabasamu. Wote wanaonekana kushirikiana kwenye kazi fulani.

Kijana mzungu amesimama ndani ya jengo la kisasa akiwa amebeba mkoba mgongoni na vitabu mkononi. Anaonekana akitazama upande mmoja akionyesha kuwa yu makini na mazingira yake au anamtafuta mtu.

Mwanamke mzima na mvulana mdogo wamekaa kwenye meza ya kijani. Mwanamke huyo ana tabasamu pana usoni mwake akimwangalia mvulana huyo kwa furaha. Mvulana huyo anaonekana kuwa na down syndrome . Mvulana huyo, anashika vipande vya mchezo wa kujenga, akionekana kujihusisha na mchezo huo. Kuna mtu mwingine ambaye mkono wake unaonekana kushika kalamu na karatasi mbele ya mwanamke huyo.

Kidole cha mtu kinapita juu ya maandishi ya breli kwenye karatasi nyeupe. Pointi zilizoinuka, zinaonekana wazi. Zikionyesha jinsi maandishi hayo yanavyosomwa kwa kuguza. Hii ni breli.

Wanawake wawili moja akiwa mwalimu na mwingine kijana mwenye ulemavu wa down syndrome wameketi au kusimama karibu na meza, mwalimu anatazama kamera na kutabasamu huku akimsaidia kijana huyo ambaye pia anatabasamu na kuvalia miwani na kashinda nyekundu ,mezani kuna vifaa vya sanaa kama vile penseli, brashi na vijiti dirisha kubwa linaonekana nyuma.

Msichana mdogo mwenye tabasamu pana anafuraha, anafanya ishara kwenye mikono yake labda akizungumza lugha ya ishara na mtu mwingine ambaye mgongo wake unaonekana. Msichana huyo anaonekana mwenye nguvu na anajiamini, hali hii inaweza kuashiria umuhimu wa kujifunza na kutumia lugha ya ishara kwa ajili ya masiliano jumuisha.

Mwanamke alie vaa iabadi anatumia simu yake, amevaa koti la kahawia na ana nywele ndefu nyeusi. Nyuma yake, kuna watu wengine wawili wanaozungumza. Kwenye meza kuna vyombo kadhaa ikiwemo kikombe kilichobeba kalamu.

Kuna mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia hafifu akiwa amevaa fulana nyeupe isio na mikono. Ameketi kwenye meza ya mbao na anaonekana akijifunza au kufanya kazi. Anaandika kwenye daftari lenye kurasa za rangi ya waridi huku kalamu ikiwa mkononi mwake. Kompyuta mpakato ipo karibu yake ikionyesha kuwa anaweza kutumia zana zote mbili kwa ajili ya kazi yake.

Kuna mwanamke anayeonekana kuwa mwalimu au mtaalamu wa lugha. Anashirikiana pamoja na mtoto mdogo kwenye meza, wote wawili wakiwa wameshikilia herufi za plastiki zenye rangi tofauti na mwanamke anaonekana akiongea na mtoto kwa makini. Anatumia herufi hizo kama zana za kufundisha.

Kijana mwenye nywele yenye rangi ya kahawia ameketi kwenye kiti cheupe, akitumia kompyuta mpakato, iliyowekwa kwenye meza nyeupe. Kijana huyu amevalia (tishati) ya rangi ya manjano. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna kitu kinachoonekana kama maudhui ya video. Nyuma yake kuna ngazi zinazoelekea juu, na sehemu inayoonekana kama dirisha kubwa.

Kuna kijana mweusi mwenye umri wa kwenda shule; akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akitabasamu na kunyosha mkono wake kuelekea mbele. Amevaa sare ya shule yenye shati jeupe na kaptula ya buluu. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine waliovaa sare, wakizungumza; kuashiria kuwa yuko katika mazingira ya shule au uwanja wa michezo.

Kuna mwanamke mchanga mwenye nywele ndefu za kahawia akiangalia moja kwa moja kwenye kamera huku akishika vidole viwili juu. Amevaa shati la rangi ya bluu iliyokaza na suruali fupi ya rangi ya beige na amesimama mbele ya ukuta mweupe wenye muundo wa paneli.

Kuna watoto watatu darasani wanafanya kazi zao. Msichana wa mbele amevaa kifaa cha kusaidia kusikia kichwani, huku anaandika kwenye daftari lake. Mwisho, kuna mvulana mwingine anajishughulisha na daftari lake, akivaa vifaa vya kusikilizia. Mazingira ya darasa yanaonekana kuwa na vifaa vya kujifunzia na rafu za vitabu.